Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiandika kitu huku mwanamme akiwa amekaa pembeni mwake akiongea na simu. Meza imepambwa na vikombe viwili na daftari lilowekwa karibu. Wote wawili wamevalia mavazi mepesi ya rangi ya mwaka wakiwa makini na kazi zao.

Watoto wadogo wameketi mbele ya kompyuta wakiwa darasani. Msichana wa mbele anashika kibodi kwa umakini huku akitabasamu. Wanafunzi wengine pia wanashiriki kwa furaha katika shughuli hii. Mwalimu yuko nyuma yao akiwasaidia. Mazingira yanasisitiza elimu ya teknolojia katika umri mdogo.

Kidole kimeelekezwa kwenye skrini ya kidijitali yenye alama ya kichwa chenye gia ndani, kikizungukwa na taswira za kitabu, video, faili, alama ya lengo na spika. Mandhari ni ya giza huku rangi ya bluu ikiwa imekolea ikiashiria teknolojia ya kisasa na akili bandia.

Mwanamke ameketi mbele ya meza yenye kompyuta mpakato huku akiendelea na kazi. Runinga kubwa nyuma yake inaonyesha slide ya mawasilisho ya kielimu yenye picha ya jengo. Vifaa vya sauti vimewekwa upande wa kushoto na nyaya zimeunganisha vifaa kwa mpangilio wa shughuli ya kitaaluma.

Upande wa kushoto unaeleza faida za kujifunza kwa njia ya mtandao kama uhuru wa muda na mahali, gharama nafuu na uwezo wa kurudia masomo. Upande wa kulia unazungumzia kujifunza darasani ikiwemo kuwepo wa mwalimu, ulengaji wa mada maalum, gharama za usafiri na msaada wa papo kwa papo kwa mwanafunzi.

Kifaa cha kiteknolojia kimefunguliwa na sehemu ya skrini imejaa rafu za vitabu. Vitabu vimepangwa kwa ustadi katika safu mbalimbali vikibeba maudhui tofauti ya kielimu. Mchanganyiko huu wa vitabu na kiteknolojia unaashiria maktaba ya kidijitali au ujumuishaji wa maarifa ya kitamaduni na ya kisasa kwa matumizi rahisi ya kisasa.

Mkono wa mtu umeshika kompyuta mpakato iliowashwa ikionyesha maandishi ya mafunzo kwa njia ya mtandao. Juu ya meza kuna miwani, simu, daftari, kikombe cheusi na mmea mdogo ndani ya chumba. Mazingira ni safi na yenye mwanga yakifaa kwa kazi au kujifunza kwa utulivu.

Kompyuta imewekwa mezani pamoja na vitabu. Kikombe cha kalamu na vikombe vya ushindi. Alama za mtandao, taaluma na sayansi zimetumika kuashiria mafunzo kwa njia y kidijitali. Maandishi ya kichwa yanaeleza mada ya elimu mtandaoni.

Kitabu kimechorwa kwa mwanga wa kidijitali kikiwa kimefunguliwa katikati ya giza. Miale ya rangi ya buluu, waridi na zambarau imeunganishwa kwa mistari na nukta ikionyesha teknolojia ya kisasa. Umbo lake linaakisi sayansi ya kompyuta, elimu ya anga na maendeleo ya kidijitali yanayovuka mipaka ya jadi.

Watu wawili wameketi karibu na kompyuta wakitazama kwa maakini maandishi kwenye skrini. Mmoja anaelekeza kidole kwenye laptop kama kwamba anafundisha au kufafanua jambo muhimu. Mazingira yamejaa vifaa vya teknolojia huku watu wengine wakifanya kazi kwenye viti vya ofisi. Hali ni ya ushirikiano kazini.

Watu watatu wameketi mezani wakizungumza kwa makini. Mmoja anatumia komputa kibao, mwingine anaandika kwenye daftari na mmoja anaonekana akieleza jambo kwa mkono ulio inuliwa. Kwenye ukuta wa mbele kuna skrini yenye sura za watu wengine waliounganishwa kwa njia ya mtandao. Mazingira ni ya kisasa na yenye mpangilio mzuri.

Kidole cha mtu kinakuguza skrini ya kidigitali yenye maandishi ya e-learning katikati. Pembeni ya maandishi hayo, yapo manyuminyu yenye alama mbalimbali kama taa, darubini, saa, watu na mawingu. Uso wa mtu umeelekezwa mbele kwa umakini ishara ya tayari wa kujifunza kwa njia ya mtandao au teknolojia.

Wanafunzi wawili wamekaa pamoja, mmoja ameshika kompyuta kibao na mwingine anaonyesha kitu kwenye skrini. Wanaonekana kuwa darasani au sehemu ya kujifunza wakishirikiana na kujadili jambo muhimu. Mazingira yanavutia na yanaonyesha hali ya ushirikiano.

Mtu ameketi mezani akitabasamu huku akiandika kwenye daftari. Kitabu kimefunguliwa mbele yake na kompyuta mpakato kipo pembeni. Mazingira ya ndani yana mwangaza mzuri yakionyesha utulivu unaofaa kwa kazi ya umasomo. Mtu huyu anaonekana kujifunza au kufanya kazi ya kitaaluma kwa bidii.

Mwanafunzi ameketi mezani na daftari mbele yake akishika kalamu kwa mkono wa kulia. Kompyuta mpakato iliyo mbele yake ikionyesha mwalimu anayefundisha kwa kutumia jedwali lililoandikwa kwenye ubao. Vitabu viwili vimewekwa upande wa kushoto wa kompyuta. Viti vitatu vya kahawia viko nyuma ya meza.

Msichana ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akiwa amevaa miwani na vitu masikioni. Ameweka mkono kwenye kidevu kanakwamba anafikiria jambo. Dawati limejaa mafaili na vifaa vya kazi, ukuta wa nyuma ni mweupe na mwangaza wa dirisha unaingia chumbani. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kujifunza au kufanya kazi.

Msichana aliyevaa vipokea sauti na anashughulika kuandika kwenye daftari uku akiangalia kompyuta mpakato. Mandhari inaonyesha hali ya kujifuza kwa njia ya mtandao katika mazingira ya utulivu.

Watu watatu wanashughulika na vifaa vya kujifunza kama kompyuta, simu, kalamu na vitabu. Mazingira yanaonyesha shughuli za masomo ya mitandaoni au kazi za kitaaluma. Kikombe cha chai na darubini zimeekwa karibu vikiongeza umakini wa mazingira ya kijifunza.

Mtu anaketi akitumia komyputa mpakato, huku mwingine akiwa kwenye skrini kubwa akifundisha. Ramani ya dunia inaonyesha maeneo mbalimbali. Alama za video, sauti na utafutaji zinaashiria maudhui ya kidijitali na mawasiliano ya mtandaoni.

Watu wameketi mezani wakitumia kompyuta mapakato huku wakitabasamu. Mazingira ya ndani yana mwangaza wa kutosha na vikombe vimewekwa mezani. Kila mmoja anaonekana kushughulika na kazi yao au masomo. Mandhari inaonyesha utulivu, hali ya kushirikiana na umakinifu wa hali ya juu katika shughuli zao.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vichwa vya sauti na kushika kalamu mkononi. Kwenye skrini, sura mbalimbali ziko kwenye kikao cha mtandaoni. Meza ina karatasi na vifaa vingine vya kazi. Dirisha kubwa nyuma huleta mwanga wa asili ndani ya chumba tulivu.

Watoto waliovaa sare za kijani wamesimama karibu wakitazama kifaa cha kielektroniki kwa makini. Wamekusanyika kwa umakini chini ya mti wenye majani mengi. Uso wao unaashiria hamu ya kujifunza na kushirikiana. Mandhari ya kijiji yanaonekana nyuma yao yakitoa taswira ya mazingira ya shule ya msingi.

Mtu ameketi mezani akiwa amelekeza macho kwenye kompyuta mpakato inayowasilisha somo. Karibu yake kuna daftari analotumia kuandika, kalamu mkononi, kikombe cha kalamu pembeni. Vitabu vimepangwa upande mmoja na kikokoto kimewekwa mezani. Ishara ya kufanya kazi za masomo au mafunzo ya mtanadaoni.

Mwanafunzi ameketi mezani akisoma kwa kutumia kompyuta mpakato. Mwalimu anaandika hesabu ubaoni akiwa upande wa pili kupitia video. Kalamu imeshikiliwa mkononi tayari kwa kuandika. Kikombe kimewekwa karibu na kifaa cha kielektroniki, mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu tulivu ya kusomea yenye mwangaza wa kutosha.

Mwanafunzi ameketi mezani akifanya masomo kwa kutumia vifaa vya kuandika. Mwalimu amesimama kwenye skrini ya kompyuta akiwa na kitabu mkononi akifundisha. Ramani ya dunia iko nyuma ikiwa na alama ya mazungumzo. Teknolojia imerahisisha ujifunzaji wa kidijitali kutoka maeneo tofauti duniani. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Mtu ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta mpakato akitumia kipanya. Mezani mna daftari , simu , miwani, kalamu na mimea midogo. Skrini ina video ikiwa tayari kuchezwa. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri yanayoashiria kazi au kujifunza kwa umakini na utulivu.

Mwanamke amesimama karibu na ubao akiwa na kijiti mkononi akielekea kueleza taarifa flani. Kompyuta mpakato imefunguliwa, kurasa za vitabu zikiwa zimeonyeshwa kwenye skrini. Karibu nayo kuna kitabu chekundu, kalamu ya njano, mchoro wa pai na alama ndogo za programu au elimu. Mazingira yanawakilisha masomo ya kidigitari.

Ramani ya dunia imetumika kama msingi kuwakilisha watu kutoka maeneo mbalimbali wakisaidiana kupitia mtandao. Mistari imeunganishwa kati ya watu ikionyesha mawasiliano ya kidijitali, vifaa ya kiteknolojia kama vile simu, kompyuta na alama za mawasiliano ikibashiria matumizi ya mtandao wa kidijitali na teknolojia ya mawasiliano ya kisasa duniani.

Wanafunzi wawili wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato huku wakisikiliza kwa kutumia earphones . Vitabu, kalamu na simu vimepangwa mezani. Mazingira yanadokeza kuwa ni sehemu ya kujifunzia au ofisi tulivu. Wengine wako nyuma wakifanya kazi kimya kimywa, mwangaza wa jua ukiingia dirishani.

Kidole kimeelekezwa kwenye skrini yenye mandhari ya kidigitali inayowasilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Alama mbalimbali kama kitabu, kichwa cha binadamu, kompyuta, darasa na darubini zimesamba kuzunguka neno kuu. Ni hali ya mwanga ya blue inasisitiza matumizi ya teknolojia kwenye elimu ya kisasa kwa njia ya kidigitali.

Kifaa cha kidijitali kimeegeshwa juu ya meza chenye vipande vingi vya rangi tofauti. Kwenye skrini yake ziko picha za michoro ya kuvutia kwa watoto. Rafu zilizo jaa vitabu zipo nyuma zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Kompyuta ya kisasa imefunguliwa ikionyesha picha za watoto wajifunza kwa njia ya kidijitali. Pembeni mwa kompyuta kuna kitabu kikubwa kilichosimama wima kikiwa na alama mbali mbali za masomo. Duara zenye alama tofauti za elimu zimetawanyika kuzunguka zikibeba maana ya teknolojia na maarifa. Mazingira ni safi na kuvutia.

Mtoto ameketi mezani akitazama kifaa chenye skrini ya rangi ya chungwa. Ameinua mkono juu kwa furaha kana kwamba anashangilia au kujibu swali. Karibu naye daftari na kitabu vimewekwa mezani. Nyuma yake kuna rafu yenye mtungi ya maji na mmea wa kijani.

Vitanda viwili vya ukubwa wa mtu mmoja vimepangiliwa ndani ya chumba kila kimoja kikiwa na neti ya mbu iliyoninginizwa juu sakafu inaonekana kuwa safi na dirisha linapitisha mwanga wa asili.

Watoto wameketi chini wakisoma vitabu wakiwa na furaha. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa maandishi yenye rangi angavu na picha mbalimbali za kuvutia. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu upande wa kulia. Mandhari ya mahali hapa inasisimua ubunifu ikiashiria mazingira rafiki ya usomaji na elimu ya watoto.

Ukumbi mkubwa umeandaliwa kwa ajili ya mkutano, mafunzo au hafla. Viti vimepangwa kwa mstari ya nadhifu vikiangalia mbele ambapo jukwa limejengwa. Ukuta wa mbele una pazia nyekundu na sehemu ya kuzungumzia mambo muhimu. Taa za dari huangaza eneo lote vizuri kwa mwanga wa kutosha. Mazingira ni safi na tulivu.

Viti vinne vimepagwa kuzuguka meza yenye bomba la maji na sinki katikati ya chumba chenye dari nyeupe. Dirisha mbili zinaruhusu mwanga kuingia huku chombo cha kuhifadhia majia kikiwa upande wa kulia. Sakafu ni safi na rafu zimetadikwa upande wa kushoto. Mazigira haya ni ya kisasa na nadhifu.

Chumba chenye rangi ya samawati kwenye kuta zake kina furniture na kitanda ya gorofa ya kulalia, sehemu ya juu ina godoro jekundu lenye mto na sehemu ya chini ina mashuka ya bluu yenye madoa doa. Dirisha limefunikwa na pazia la kahawia na meza ya pembeni imesimama karibu na ukuta wa kulia.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga wa dari huangaa sehemu hii kwa uwazi na sakafu safi huongeza utulivu wa mahali. Mandhari hii hutengeneza mazingira bora ya kujifunza au kusoma kwa utulivu. ukimya na utaratibu hutawala sehemu hii ya maarifa.

Chumba kikubwa chenye vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa mstari. Sakafu imesafishwa na dirisha kuruhusu mwanga mwingi kuingia. Meza ya kijani na viti vichache vipo katikati na baadhi ya magodoro yamefunikwa vizuri. Mazingira yanaonyesha nidhamu na mpangilio.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakiwa na sare za shule wakifanya mtihani. Mwalimu amesimama pembeni akisimamia utaratibu wa chumba. Dirisha kubwa linaingiza mwanga na mazingira ya darasa yaonekana kuwa tulivu wengine wanaandika wengine wakitafakari maswali.

Vifaa vya matumizi ya nyumbani vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu ya firiji limewekwa jiko la mionzi pamoja na birika la umeme. Pembeni kuna dawati lenye taa ndogo, pasi na vifaa vingine. Kiti cha plastiki cha rangi ya machungwa limewekwa mbele ya dawati huku runinga ikiwa imebandikwa ukutani.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vilivyo pangwa kwa uangalifu ukutani. Meza na viti vimewekwa kwa mpangilio unaowezesha watu kusoma kwa utilivu. Watu wawili wameketi mezani wakitazama vitabu au kuandika. Taa kubwa juu ya gari zinatoa mwanga wa kutosha kwa shughuli za usomaji mazingira ni matulivu.

Watu wamekaa kwenye vitu vya mduara wakiwa kwenye chumba kikubwa chenye mwanga. Wengi wao wanafanya kazi kwenye kompyuta mpakato huku mwengine akiwa amesimama mbele karibu na skrini ya kuwasilisha. Mkutano au masomo yanaendelea huku washiriki wakisikiliza kwa makini na kuchukua maelezo muhimu kwenye daftaria au vifaa vyao.

Meza ndefu imejaa vifaa vya maabara kama vile mitungi ya glasi , vifaa vya kupima na vipimo vya kisayansi. Rafu zimebeba chupa ndogo zenye kemikali mbalimbali. Mwanga mkali wa taa huangaza mazingira na kila kifaa kimepangwa kwa utaratibu maalum unaoendana na shughuli za utafiti au majaribio ya kisayansi.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mawe na paa la vigae vyekundu. Mbele yake, sehemu ya michezo imewekwa bembea. Daraja la mbao na utelezi n´wa plastiki wa njano. Nyasi za bandia zimesambazwa ardhini huku miti mirefu ikiwa nyuma ya jengo hilo ikipendezesha mandhari ya mazingira ya watoto.

Ukumbi mkubwa wa kisasa umejaa viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa mistari na mpangilio mzuri. Jukwaa lipo mbele likikabiliwa na sehemu ya kukaa. Ukuta wa nyuma una madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa kutosha. Sehemu ya juu ina ghorofa yenye viti zaidi. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Meza zimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba chenye kuta. Dirisha kubwa lenye vioo vingi huruhusu mwanga kuingia. Sakafu ni safi na inaakisi mwanga. Eneo hili ni tulivu na limeandaliwa kwa shughuli za masomo au kazi za kielimu.

Chumba kikubwa chenye meza ndefu za mbao na viti vya mviringo vya chuma kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mabomba ya maji na sinki vimewekwa kila upande wa meza. Kabati za kuhifadhia vifaa zimefungwa ukutani. Taa nyingi juu ya dari zinatoa mwangaza wa kutosha kwa shughuli za kielimu au majaribio.

Msichana amesimama mbele ya rafu za vitabu akiwa ameshika kitabu mkononi. Ana nywele ndefu za rangi ya hudhurungi na amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi. amelenga macho yake kwenye kitabu. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na mazingira ni tulivu kama ya maktaba.

Viti na meza vimepangwa kwa mistari ndani ya chumba chenye sakafu ya rangi ya kijani. Dirisha kubwa lipo mbele likiwa limefunikwa kwa pazia, mwanga wa asili unaingia kupitia dirishani.

Mitanda vya ghorofa vya chuma yenye rangi ya buluu, vimepangwa pembezoni mwa kuta zenye madirisha na mapazia meupe. watu wamelala au kupumzika juu ya magodoro meupe yaliyosambazwa mashukani. Ukutani umewekwa kifaa cha kupooza hewa na sakafu kuna viatu vilivyowachwa bila mpangilio.

Watoto wamevaa sare tofauti za michezo huku wakikimbia kwa kasi kwenye uwanja wa nyasi. Watu wengine wamesimama na kuketi chini ya mahema meupe wakitazama mashindano. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma ya uwanja. Tukio linaashiria sherehe ya mchezo au mashindano ya shule.

Chumba kimepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na kitanda chenye mashuka ya bluu upande wa kulia. Pembeni mna kabati la mbao lenye draw na juu yake kuna chupa pamoja na vitu vingine vidogo. Kiti kimewekwa karibu na vitabu vilivyopangwa. Ukutani pametundikwa mapambo meupe.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo na lina paa la mteremko. Madirisha makubwa ya vioo yamepangwa kwa mstari. Nje, miti na maua yanapamba mazingira huku njia ya vumbi ikiwa imezungushiwa uzio wa chuma kwa usalama ya mwongozo wa kutembea kwa mguu.

Chumba cheye mwangaza upande wa kushoto. Mwanga ukipenya kupitia dirisha lisilofunikwa. Upande wa kulia, mlango wa rangi wa kahawia upo karibu na kabati la kupangia na mavazi. Mandhari ni tulivu na mpangilio wake ni rahisi

Bwawa la kuogelea halina watu. Maji yake ni safi na yametulia. Limegawanywa sehemu mbili, huku viti vya kupumzika vikiwa vimepangwa kando. Eneo lote laonekana tulivu na tayari kwa mapumziko.

Basi la shule limeegeshwa karibu na kundi la watu. Wasichana wameketi ndani ya basi wakiwa wamevalia sare za shule. Watu wachache wamesimama nje ya basi wengine wakipiga picha au kuagana kwaheri. Mandhari ya nje ina miti na anga lenye mwangaza wa asubuhi au alasiri. Hali ni ya utulivu.

Madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha. Kuta zimepambwa na michoro ya kielimu na maandishi ya kufundisha. Dirisha kubwa kuingiza mwanga wa asili. Sakafu ni safi na mazingira yanavutia ya kujifunza. Hali ya utulivu yainisiwa ndani ya eneo hili ya masomo.

Vikundi vinne vya watoto, wakivaa rangi nyekundu na njano, kijani na blue , vinashindana kwa kukimbia, huku timu nyekundu ikiwa mbele. Watazamaji wameketi kwenye hema wakifuatilia mashindano kwa makini. Mazingira yanatoa hisia ya ushindani na furaha.

Vitanda vya ghorofa vinne vimetengenezwa kwa mbao na kuwekwa ndani ya chumba chenye pazia lenye rangi ya kijani na manjano. Kila kitanda kina godoro lenye mashuka ya rangi ya kahawia. Juu ya kitanda kuna magodoro yaliyofunikwa kwa plastiki yenye rangi tofauti. Sakafu ni safi na ukuta umefunikwa vizuri.

Chumba imepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa kwa mashuka meupe. Upande wa kushoto, taulo limetundikwa kwenye ndoana. Dirisha lenye pazia nyeupe linaingiza mwangaza wa asili ukifanya eneo hilo lionekane safi na tulivu.

Vitanda vitatu vimepangwa ndani ya chumba chenye sakafu ya mbao. Kila kitanda kimefunikwa shuka ya kijani, na juu yake kuna taulo na sabuni. Vyandarua vimetandikwa ukutani kwa ajili ya kujikinga na mbu.

Vitanda vya ghorofa viwili vimewekwa ndani ya chumba kilicho na sakafu ya saruji. Godoro limefunikwa kwa shuka ya rangi ya machungwa na maua. Mito mbalimbali imepangwa juu ya kitanda cha chini, dirisha lenye mapazia ya rangi ya kahawia na nyeupe linaruhusu mwanga kuingia, likitoa mwangaza wa asili ndani ya chumba.

Vitanda viwili vya ghorofa vimewekwa upande wa kulia wa chumba chenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia. Pazia refu la rangi ya machungwa limening'inia kwenye dirisha likiruhusu mwanga kupenya kwa upole. Ukuta wa rangi ya manjano umepambwa kwa picha ndogo ukutani. Chumba kinaonekana kuwa na mpangilio wa kawaida.

Mtoto mwenye ngozi nyeusi anaogelea, yaonekana ako michezoni akiwa amevaa miwani ya kuogelea na kofi aya kuzuzia nywele kuguza maji. Maji yanamzunguka kwa utulivu huku mwili wake ukiwa katika mwendo wa kuogelea kwa ustadi.

Jukwaa limepambwa kwa mapazia viputo na jukwaa ndogo la hotuba. Watu wawili mwanaume na mwanamke, wakiwa katikati ya maigizo. Mandhari yote yanatoa hisia la tamasha au onyesho la kisanii lenye mpangilio maalum.

Wanafunzi wamevaa sare za michezo wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mbuga ya shule. Kila mmoja amefunga kitamba cha manjano kichwani. Baadhi yao wamevaa fulana za rangi nyekundu huku wengine wakiwa na fulani za kijani. Nyasi na lango ndogo la mpira lipo mbali nyuma, miti na ukuta wa mawe ukizunguka eneo hilo.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mbele ya wanafunzi watatu waliokaa madarasani. Anashikilia vitu viwili mkononi kana mwamba anafundisha au kuelekeza jambo. Msichana mmoja ameinua mkono kuomba kutoa mchango wengine wanatazama kwa makini. Mazingira ni ya darasa la kisasa.

Mwanamke amesimama mbele ya ubaoni huku akiongea kwa tabasamu na mikono yake ikiwa juu kana kwamba anaelezea jambo. Mwanaume aliyevaa shati jeupe na tai nyekundu yuko karibu naye pia anatabasamu. Ubao wa kijani umeandikwa maandishi ya somo la umeme na chokaa. Mazingira yanafanana na darasa.

Mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu anashiriki kwenye shughuli ya uchoraji na mwanamke anayemsaidia. Wote wawili wanatabasamu na kufurahia kazi yao. Meza imejaa rangi mbalimbali na karatasi wakionekana kushirikiana kwa furaha na upendo katika mazingira ya kirafiki na kujifunza.

Watu wamekiti kwenye viti vya ukumbi wakiwa na vitabu na daftari mezani. Wanaelekezana kwa kutumia lugha ya alama wakionyesha mawasiliano ya kimya. Viti vingi nyuma yao havijajazwa. Mazingira yanaashiria kikao cha mafunzo au majadiliano ya kielimu. Mmoja anatumia kompyuta ndogo mezani.

Watoto wanasimama wakiwa wamevalia nguo nyeupe zilizojaa michoro ya rangi mbalimbali. Mikono yao imepakwa rangi tofauti tofauti wakitabasamu na kuinua mikono juu kwa furaha. Kila mmoja ameshika kikombe kidogo chenye rangi. Ukuta wa kijivu uko nyuma yao na sakafu ni ya kawaida bila mazulia.

Mwanaume ameinama akizungumza na wavulana wawili walioketi kwenye viti vya mbao. Wavulana wamevaa mavazi ya aina moja na mmoja wao anaashiria kwa vidole. Mazungumzo yanaonekana kuwa ya kufundisha au kuelekeza. Mazingira ya ndani yanafanana na darasa au ofisi ndogo yenye samani za kawaida.

Mtoto ameketi mezani akiwa anafanya kazi ya kuchambua vitu vya rangi tofauti mbele ya mtu mzima. Anakaa kujifunza au kufanya shughuli ya kielimu. Kuna vifaa vya elimu kama karatasi, kalamu na saa ya kuchora ukutani. Mtoto anaonekana makini na anafurahia kazi anayofanya. Mazingira ni safi na yenye mpangilio.

Mwanamke anamsaidia mvulana kufanya zoezi ya mikono mezani. Wote wawili wanatabasamu kwa furaha wakionekana kufurahi muda wao pamoja. Mwanga wa jua unaingia kupitia pazia jeupe nyuma yao. Mazingira ni tulivu, yakionyesha uhusiano wa karibu na upendo wa ukweli.

Mtoto ameketi karibu na meza akiwa amevaa fulana yenye mikono mifupi. Kidole chake kimeelekezwa juu huku mkono mwingine wa mtu mzima ukimuelekezea jambo. Rangi mbalimbali za samani na vifaa vya kuchezea vimetandwa sehemu hii yakionyesha mazingira ya darasa la awali au sehemu la kucheza la watoto wadogo.

Msichana mdogo amevaa nguo ya manjano akiwa ameketi mezani. Anashika kalamu ya kuchora kwa furaha. Uso wake umejaa tabasamu huku akijishughulisha kwa makini. Nyuma yake, kiti cha magurumu kimetulia kikionyesha mazingira jumuhishi yanayompa nafasi ya kushiriki shughuli kama watoto wengine.

Watoto wamekaa karibu wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu kwa furaha. Wamevaa nguo za kupendeza na kuonekana kuwa na uhusiano mzuri wa kirafiki. Wamekaa mahali penye mwanga wa kutosha na wengine wako nyuma yao. Furaha na upendo vinaonekana kati yao.

Mtoto amevaa vichwa vya kusikiza maalum akiwa ameketi karibu na mwanamke mzima. Mezani mna vifaa vinavyofanana na vipaza sauti vya kipekee. Mandhari inaashiira mazingira ya ujifunzaji yanayozingatia mahitaji maalumu ya watoto.

Mtu ameketi kwenye benchi ya bustani. Amevaa miwani ya jua na earphone masikioni. Amevaa fulana nyeupe na koti la kijivu. Akishikilia simu mkononi huku akiongea, mkono mwingine unashikilia vitabu viwili. Miti imeota nyuma yake.

Wanawake wawili wamekaa mezani wakitabasamu kwa furaha. Mmoja wao ameshika karatasi mkononi. Mazingira yametoa hisia ya mazungumzo ya kirafiki au mahojiano. Mtu mwingine yupo nyuma akiwa busy na shughuli zingine. Mwanga wa asili huingia kupitia madirisha makubwa ukipamba uso wa tukio hili.

Mvulana amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi. Ameegemea kwenye meza kubwa ya mbao akiwa amefungua kitabu mbele yake. Nyuma yake rafu zimejaa vitabu vya rangi mbalimbali. Mandhari yanaashiria mazingira ya maktaba au sehemu ya kusomea yenye utulivu na utaratibu wa kielimu.

Mtoto ameketi mezani akishika kalamu akifanya kazi ya kuchora kwa makini. Mtu mzima yuko pembeni akimsaidia kwa upole na tabasamu. Meza ina vifaa vingi vya kuchorea kama vile kalamu za rangi. Mazingira yanavutia na yana mwangaza wa kutosha yakionyesha hali ya kujifunza kwa furaha.

Mikono miwili inashikilia mikono ya mtoto kwa upole ikimsaidia kuweka vipande vya plastiki vya rangi kwenye vijiti vya mbao. Sehemu hiyo ina vipande vya umbo la duara na vingine vya umbo la msalaba. Juu ya meza ya mbao vifaa vya kuchezea vya kielimu vimepangwa kwa lengo la kusaidia mtoto kujifunza.

Mwanaume ameketi sakafuni akiwa a watoto wadogo wakizungukwa na vipande vya plastiki na mbao za kuchezea. Ana kitabu mkonoi na mtoto mdogo karibu naye anaangalia kurasa. Msichana mwenye nywele zilizofungwa anasimama karibu huku mwingine amevaa rinda la mistari. Ukuta lina nambari na michoro ya kuvutia.

Mvulana anamimina maziwa kwenye bakuli huku mwanamke mzee akiwa pembeni akifuatilia au kumwongoza kwa umakini. Taswira inaashiria mafunzo ya vitendo kwa uangalizi maalum katika mazingira ya kujifunza.

Kijana ameketi karibu na bango jeupe mkono wake ukishikwa kwa upole namtu mwengine wakati wa kuchora. Rangi mbalimbali zimetumika kutengeneza umbo la vipande vya fumbo. Wengine wawili wamevalia mashati ya buluu na wanatabasamu hali ya furaha na mshikamani ikitawala mazingira hayo ya ubinifu.

Mwalimu ameketi upande wa kushoto. Amevaa miwani na blausi ya waridi akielekeza msichana mdogo anayesimama upande wa kulia. Meza ya kijani ina kisanduku chenye vifaa vya mafunzo. Ukutani, rafu zimepangwa kwa makasha ya plastiki yenye rangi tofauti na vifaa vingine vya darasani. Mazingira yanavutia na ya kujifunzia.

Msichana ameketi kwenye sofa akishika kitabu cha herufi, huku mwanamke anasimama nyuma yake akitabasamu kwa furaha. Wote wawili wamevalia mavazi ya kupedeza, na wanoanekana kufurahia muda wao pamoja. Mandhari ya ndani inaonyesha ngazi na ukuta wa kisasa kwa nyumba.

Watu watatu wamekaa ofisini wakiwa na kompyuta mbele yao. Mmoja amesimama akiwaangalia wawili walioketi. Wote wanaonekana wakishirikiana kwa furaha kwenye kazi yao. Mazingira yanavutia na yana mwonekano wa kisasa.

Mvulana amekaa anashughulika kuandika kwanye daftari huku akiangalia kompyuta ya mpakato, mandhari inaonyesha hali ya kujifunza kwa nia ya mtandao katika mazingira ya utulivu.

Watoto wamekaa kwenye madawati wakiwa darasani wengine wameshika vitabu huku mmoja akiwa amevaa miwani na kutazama mbele. Wengine wanaonekana kimya na makini kana kwamba wanasikiliza au kusubiri maelekezo. Mwanga mdogo wa darasani unasisitiza utulivu na mazingira ya kusomea.

Mvulana mdogo ameketi sakafuni akiwa ameshikilia kalamu mkononi, akitazamana kwa makini na msichana aliyelala ubavuni karibu na yeye. Wote wapo kwenye eneo la mbao lililozungukwa na uzio wa mbao. Mandhari ya nyuma ina miti mingi ya kijani. Mazungumzo au maelekezo yanaendelea kwa utulivu na umakini.

Wanafunzi wameketi darasani wakitumia vitabu vyenye maandishi ya nukta kwa vidole vyao. Wanafunzi hawa ni vipofu. Mmoja amevaa blauzi ya buluu na mwingine amevaa nguo ya rangi ya kijivu. Wamejikita kusoma kwa umakini wakionyesha juhudi kubwa ya kujifunza kwa njia ya mbadala.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu ndefu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anashirikiana na mwingine aliyesimama karibu naye, wote wakiwa na vitabu mkononi. Mazingira haya yanaakisi juhudi za kusoma, msaada na ushirikiano wa kielimu.

Msichana mzungu amevalia miwani ya manjano akisoma kitabu cha jalada la sambarua kwa tabasumu la utulivu. Begi la samawati limepepwa mkongoni akiwa pahali pa wazi penye mwangaza wa asili na hewa safi.